Tunaona, mechi ya mpira wa mguu ukiendelea uwanjani, wachezaji kutoka timu mbili tofauti wamevaa sare tofauti, mmoja katika sare ya kijani na njano na mwingine katika sare ya nyekundu na nyeusi, mpira uko kati, kati ya uwanja, na mchezaji mmoja anaonekana akijaribu kuthibiti, mpira.

Hapa tunaona kundi la mashabiki waliovaa jezi ya kijani ya timu ya Gor Mahia, mahabiki hawa wanaonekana wakiwa na vifaa vya kusherehekea kama vuvuzela na ngoma na miwani kubwa ya rangi ya kuvutia. Hali hii inaonyesha furaha ya uzalendo kwa timu yao.

Hapa kuna mwanume aliyevalia suti ya rangi ya zambarau na tai ya manjano, akiwa amesimama kwenye jukwaa akiinua bibilia kwa mkono wake wa kushoto huku akiapa, penmbeni yake kuna mwanamke aliyevalia vazi la rangi mbalimbali akimuangalia kwa makini, mandhari ya nyuma inaonyesha watu kadhaa waliokusanyika ikiashiria tukio rasmi au la kitaifa kama vile kuapishwa kiongozi wa serikali.

Kundi hili la watu wamevalia rasmi wakiwa wamesimama mbele ya huku mwanamke aliye katikati akiwa kwenye kipaza sauti cha mahakama akiwa na nembo Office of the Chief Justice Judiciary . Mwanamke huyo anaonekana kuwa kiongoz au jajii mkuu akiwa amevaa miwani najua mavazi ya bluu .

Watu wengi wamekusanyika ndani ya ofisi, yenye kompyuta na mashine za kisasa, baadhi ya watu wamevaa sare za kazi wakihudumia wateja walio keti, wengine wamesimama wakizungumza wakiwa na mavazi rasmi ya kazi, mama mmoja amebeba mtoto mdogo upande wa kushoto, huku watu kadhaa wakisubiri huduma, kwenye benchi la nyuma.

Mashine za kuchima zinaonyesha kuwa ujenzi unaendelea hapa, pembeni mwa mashine hizo kuna bomba kubwa za zege zilizolazwa ardhini zikisubiri kufungwa au kuweka chini ya ardhi.

Kuna kikundi cha watu waliokusanyika kwenye tukio la hadhara wakiwa na furaha na wanashangilia kwa mikono juu. Wengine wanapeperusha bendera ya Kenya jambo linaloashiria uzalendo au kusherehekea tukio la kitaifa au michezo.

Hapa kuna kundi la watu waliokusanyika kwenye uwanja mkubwa wa michezo ukiwa umejaa watu kwenye mabenchi ya juu na katika sehemu ya mbele ya picha vijana wawili wanasimama karibu na camera wakipiga picha ya pamoja kijana aliye mbele kabisa ana vazi la rangi nyeusi anaonekana akiwa na mtazamo wa kujiamini akitazama moja kwa moja kwenye camera

Kuna uwanja wa michezo uliojaa mashabiki wengi waliokusanyika kushuhudia tukio kubwa, pengine ni mechi ya mpira wa miguu. Majukwa yamejaa watu waliovaa mavazi ya rangi mbalimbali, baadhi wakiwa na bendera za taifa, wengine wakiwa wamevaa jezi za timu wanazoshabikia.

Hawa ni mashabiki wa timu ya kandanda ya Gor mahia FC,wakiwa wamevalia mavazi kijani na nyeupe, rangi za timu yao. Wanaonekana wakiwa na furaha kubwa, wakishangilia kwa nguvu huku wakinyanyua mabango ya na vitambaa vyenye jina la timu yao.

Huku kuna watu wanaosajiliwa au kuhudumiwa kwenye meza ya kijani. Kuna watu walioketi nyuma ya meza wakiwa wamevaa sare na wengine wamesimama, mbele yao wakitoa au kupokea huduma. Watu wengi wamevaa barakoa ishara ya tahadhari dhidi ya ugonjwa.

Kuna jaji mwanamke akiwa amesimama kwenye mimbari ya mahakama. Amevaa joho la rangi nyekundu lenye sehemu nyeusi na kitambaa cheupe shingoni ambacho ni sehemu ya mavazi rasmi ya kimahakama. Mbele yake kuna kipaza sauti na anazungumza kana kwamba anatoa hotuba.